Mtaa umejaa mafuriko na magari na pikipiki za mabadiisho ya gari zinaelekea kwenye maeneo yaliyojaa maji. Maji yanaonekana kujaa kwenye barabara na magari yanaonekana kujaa maji kwa kiasi kikubwa.

Chupa kadhaa za vidonge vya lishe au virutubisho vya mimea zimepangwa kwa umaridadi. Zinahusiana na bidhaa inayoitwa "Zefania Life Herbal Lime".

Wagonjwa wawili wako hospitalini. Mmoja amekaa kwenye kitanda cha hospitali, huku akishikwa kichwa chake, huenda akijihisi uchungu au huzuni. Mwingine amelala akiwa na vifaa vya matibabu kama mabomba.

Pakiti ya dawa ya "vitamini D" ikiwa na chupa ya sindano ya rangi ya manjano, inaonyesha kipimo kwa kila milimita. Pakiti ina maelezo kuhusu matumizi, ikiwa ni kutumika kinyume na mdomo au kwa njia ya sindano.

Mwanamke amesimama kando ya kisima cha maji, amevaa vazi la kijamii. Hali ya mazingira inaonesha ukame au uhaba wa maji na visima vimejaa ndoo za maji ambazo watu hutumia kusafirisha maji.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na miwani shingoni anampa mtoto chanjo. Mtaalamu huyu anachuku mkono wa mtoto na kumtengenezea sindano huku mtoto akionekana akiguswa na mchakato huo.

Mtaalamu wa afya, anafanya, utaratibu wa matibabu kwa mgonjwa. Amevaa vazi la kazi, la rangi ya kijivu, glovu za plastiki na barakoa ya uso. Akimsaidia mgonjwa aliyevaa miwani ya ulinzi na kitambaa cha rangi ya buluu.

Muuguzi anamshughulikia mtoto mdogo, katika mazingira ya kliniki. Amevaa, mavazi na mask ya uso. Mtoto, amelala kwenye meza ya matibabu.

Maeneo ya kambi au makazi ya muda. Ambapo watu wamepanga mahema yao chini ya anga ya wazi. Kwenye mbali kuna tanki la maji lililoinuliwa juu ya mkawa wa chuma.

Daktari anamhudumia msichana mdogo, katika chumba cha matibabu. Amevalia koti jeupe na anamshika mkono na kuuangalia kwa makini. Ana kadi ya utambulisho kwenye koti lake.

Watoto wawili wanaosha mikono yao kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye tenki jekundu lililowekwa juu ya stendi ya chuma. Lina bomba dogo la kuruhusu maji kutoka.

Mtu amelala hospitalini, amefungwa mashine ya matibabu na ana bandegi kichwani. Mandhari ya nyuma ina rangi ya buluu na vifaa vya hospitalini.

Mazingira ya hosiptalini ambapo wauguzi wawili wanahusika na huduma ya mama na mtoto. Mmoja anashughulikia mtoto aliye katika kitanda cha hosipitali na mwingine anazungumza na mama mwenye ujauzito.

Mfanyikazi katika kiwanda au duka la bidhaa za afya akifunga na kupanga chupa za dawa. Amevaa mavazi ya usalama ikiwa ni pamoja na koti leupe, mask ya uso, na kofia ya madoadoa ya buluu.

Mikono ya mtu mmoja, imeshikilia chupa ya dawa na karatasi inayoonyesha maelezo kuhusu matibabu yaliyotolewa. Chupa hii inaonekana kuwa na dawa na rangi yake ni nyeupe.

Eneo la hospitali au kituo cha afya kilichopangwa vizuri na vitanda vya wagonjwa. Hii ni sehemu ya kambi ya matibabu ambapo vitanda vingi vimewekwa kwa mpangilio na kila kimejaa vitu kama vile mablanketi.

Mwanamke amechuchumaa huku akichota maji na mtungi wa rangi ya manjano. Nyuma yake kuna nyumba ya mabati na nguo zimeanikwa kwenye kamba zipashwe na jua ili zikauke.

Daktari wa meno anafanya uchunguzi au matibabu kwa mgonjwa amevaa sidiria za hospitali, kofia ya buluu na barakoa. Mgonjwa yuko kwenye kiti cha matibabu na amevaa miwani ya kinga ya macho.

Hali ya nyumba duni katika mazingira ya mtaa maskini. Nyumba za mabati na mbao ambazo ni za kipekee, zinaonekana kuwa zimejaa uchafu na zinakabiliwa na hali ya mafuriko.

Watu wamevaa mavazi ya kitamaduni. Kuna nyumba ya jadi ambayo imejengwa kwa nyasi, miti na nguo kwa ajili ya kufunika kuta. Ardhi imejaa matope kuashiria mvua kubwa iliyosababisha mafuriko.

Kikundi cha watu, wanafanya kazi ya usafi wakikusanya taka kwenye eneo lenye uchafu. Wanatumia vifaa kama vile mapanga au mikono yao kufagia na kuchukua plastiki au vitu vingine.

Mtu mmoja anapiga mtumbwi kwenye meli ndogo ikiwa imezunguka kwenye maji. Amevaa kofia jekundu akiwa na mizigo mingi kwenye boti. Mablanketi na mifuko ya nguo.

Nyungu inayozalisha moshi na humo ndani kuna kivuli cha moshi kinachoonyesha kuwa kipo kwenye matumizi. Imezungukwa na vyombo vingine vya udongo, viko nyuma ya chombo hiki kikubwa.

Mzee, aliyevalia mavazi ya kitamaduni, amejaa huzuni au maumivu. Analia na kushikilia uso wake, huku akipokea huduma ya chajo, kutoka kwa mfanyakazi wa afya.

Daktari aliyevaa mavazi ya hospitali, anazungumza na mgonjwa, akiwa na kofia ya taa kwenye kichwa na maskio ya uso. Anaonekana akieleza jambo kwa mikono.

Boksi ya chanjo, ya kuzuia homa ya manjano, ugonjwa unaosababishwa na virusi unaoenezwa na mbu na una madhara makubwa ikiwa hautatibiwa.

Kikundi cha watu waliovaa mashati ya rangi ya bluu yenye nembo, wameshiriki katika shughuli ya kijamii au mafunzo. Wana furaha na wanasalimiana. Mmoja wao anawapea zawadi.

Madaktari wawili wakiwa wanasaidia katika zoezi la matibabu. Wote wamevaa mavazi ya kinga ikiwa pamoja na barakoa na vichape, mmoja ameshikilia kifaa na mwingine akishiriki katika mchakato.

Mazingira ya kliniki ya meno. Kuna wataalamu wawili wa afya. Mmoja amevaa koti jeupe yenye jina Sarah na mwingine amevalia la kijani kibichi. Mgonjwa amejilaza kwenye kiti maalum.

Dawa ya Siha Headache Solution. Inatangazwa kupoteza tatizo la fahamu, tatizo la kupinda uso, kizunguzungu cha mara kwa mara. Dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara.

Kifurushi cha vidonge vya dawa vya kinga au tiba ya maambukizi ya bakteria ambacho ni kisafi cha rangi nyeupe na zingine mbalimbali kama pinki, kijivu, machungwa na kijani.

Chupa ya chanjo inayotumika kukinga dhidi ya magonjwa ya saratani, nzio na homa ya rubela ni ndogo na ina kofia ya plastiki ya rangi ya kijani mwanga.

Dawa aina tofauti tofauti zimeshikiliwa kwa mkono, na zimewekwa katika vichupa, vyeupe vyenye vifuniko vya rangi nyeupe na nyekundu. 𝑍𝑖menunuliwa katika Emmanuel Herbal clinic.

Mwanamke aliye na tabasamu ambaye amevalia fulana ya kijivu na suruali ya buluu ameshikilia mashini ya mtetemeko inayotumika kwa ajili ya kupunguza maumivu ya mwili. Kwa mkono wa kushoto na kwa mkono wa kulia ameshikilia kifaa cha kuviringisha kwenye misuli kwa ajili ya kutoa uchovu.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga akiwa kazini akifanya unyunyusiaji wa dawa kwa kutumia kifaa kinachotoa moshi mzito. Hii ni mbinu ya kawaida ya kuua umbu.

Mlinzi anaosha mkono, akiwa amevalia barakoa na pia anaonekana ameinua mguu mmoja.

Mafuriko katika kijiji au mtaa mdogo. Mtu mzima na mtoto wameingia kwenye maji yenye kina cha wastani wakitembea kwenye barabara iliyozama kwa maji.

Nyumba moja iliyo jengwa kwa kutumia mabati na zingine kwa kutumia udongo zimeadhiriwa na mafuriko mengi saana. Kando kuna miti aina tofauti tofauti ikiwemo mgomba.

Mtu mzima anasaidiwa na mtaalamu wa afya kufanya mazoezi ya kimatibabu ndani ya chumba cha mazoezi. Mwanaume ameegemea kwenye magoti na mikono juu ya sakafu ya povu yenye rangi tofauti tofauti.

Mwanaume mmoja aliyevaa vazi la kitamaduni la jamii ya Maasai pamoja na mikufu ya jadi anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa anashika sindano na chupa ya dawa akiandaa chanjo. Yuko makini katika maandalizi haya huku watu wengine wakiwa nyuma yake wakisubiria huduma.

Daktari akiwa katika chumba cha klinilki akimhudumia mtoto mchanga amevalia mavazi ya kawaida ya kitabibu na barakoa nyeupe.

Tukio la utoaji chanjo ya mtoto, katika kituo cha afya. Daktari anampa mtoto mdogo chanjo kwa njia ya matone mdomoni. Mama anamwangalia akiwa amemfunika shuka ya kijani

Mwanamke aliyevaa sare ya bluu ambaye ni mtaalamu wa afya ya jamii au mkunga anamhudumia mwingine aliyelala chini juu ya mkeka.

Chumba tatu za virutubisho vya Vitamini D3, inayojulikana kusiadia mifupa, meno na kinga ya mwili na misuli.

Watu wamekuja fuleni, huku wakingoja chanjo wanayodungwa kwenye mkono. Wamevalia barakoa na mwenye kudunga chanjo hiyo amevalia nguo nyeusi.

Chupa ya chanjo dhidi ya magonjwa matatu ya kuambukiza ambayo ni Surua, Matende, na Rubella, ina maelezo kadhaa kama kiasi cha chanjo, na kuwa imeandikwa na mtaalamu wa afya.

Zoezi la usambazaji wa misaada katika eneo la jamii linaloonekana kuwa sehemu la kijijini, eneo lenye changamoto za kiuchumi.

Mwanaume amesimama kando ya choo. Katika mazingira ya Kijijini. Mwanaume huyu amevalia shati la kitamaduni na suruali ya kawaida.

Kikundi cha watu wanaokaa mduara nje kwenye mazingira ya wazi na ukuta wa jengo nyuma yao wanashiriki katika mkutano au mazungumzo ya kijamii. Mmoja kati yao amesimama huku anazungumza.

Kifurushi cha chanjo inayojulikana kuwa ya dhidi ya surua, matumbutumbwi na rubella, kina dozi moja ya milimita sufuri nukta tano, na hicho ni kiasi cha kawaida kinachotumika kwa mtu mmoja.